Wanaume wawili wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti akitumia kompyuta huku mtoto mmoja akiwa ameketi kando kwenye kiti akiwatazama. Inaonekana kuwa ofisini ambapo Kuna kabati lililobeba vitabu na kule ambapo mtoto ameketi nyuma yake Kuna bao la kuandikia lenye

Vijana wakiwa barabara labda wakiandamana kuelekea pande moja wakiwa wameinua mikono juu, mmoja wao akiwa amelibeba karatasi lenye jina Raila, kalonzo na mwaka 2017 ,wakiwa wameiinua na ina maboksi ambapo kuna sahihi imetiwa.

Ni katika uwanja wa michezo za mataifa ya Kenya. Anaonekana mwanariadha wa kiume kwa jina Maina, ilivyoandikwa kwenye shati lake , akitoa kuruka mbali.

Ofisi za huduma center Kenya, zinazoendelea kuundwa au kumaliziwa kuundwa kwa muundo unaofaa, huku deski ya kwanza ikiwa imeandikwa information desk ,na rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe , nyeusi na nyekundu.